Kategoria ni ya kidijitali na majifunzo. Kuna kompyuta ndogo iliyo wazi na skrini yake inaonyesha picha ya rafu ya vitabu iliyojaa vitabu vingi vya rangi tofauti. Rafu hio ina sehemu kadhaa na vitabu vimepangwa kwa wima na kwa usawa ndani ya sehemu hizo.

Mazingira ni ya kidijitali na majifunzo; kuna wanafunzi watatu wamevaa sare za shule wakiwa wamezungukwa na mazingira ya nje. Watatu hao wanashirikiana na kompyuta mpakato. Sare zao zina rangi la bluu na wote wana vitambaa vyekundu kwenye nywele zao.

Hili ni jukwaa la kidigitali kunaonekana mtu akitumia kompyuta mkononi. Skrini ya kompyuta inaonyesha mtu amevaa suti akifunza na vitabu zilizowekwa kwenye rafu.

Mazingira ni ya kidijitali na majifunzo. Kuna kundi la wanafunzi wanne wakiwa katika maabara ya kompyuta. Wanafunzi watatu wameketi kwenye meza wakitumia kompyuta huku mwanafunzi mmoja amesimama akiangalia kazi ya mwanafunzi mmoja aliyeketi. Wanafunzi wote wanaonekana kuwa wanashirikiana katika masomo.

Kunaonekana watu wawili, mwanamke na mwanaume, mwanamke akiwa amevalia shati nyeusi na mwanaume amevalia shati nyeupe. Wamekaa kwenye dawati wakitazama skrini ya kompyuta inayoonyesha maandishi madogo. Watu hawa wanaonekana kuwa kazini wakijadili kitu fulani. Pia kuna daftari na kalamu mezani.

Mandhari ni ya kidigitali na majifunzo. Kuna mwlimu mwanamke akiwa ameshika tarakilishi mbele ya wanafunzi kadhaa. Wanafunzi wamevaa sare za shule na wanaonekana kuwa wanafuatilia kile kinachoonyeshwa kwenye tarakilishi. Mwalimu anatabasamu na wanafunzi pia wanaonekana kwenye furaha na shauku. Nyuma ya wanafunzi ina ubao mweusi wenye maandishi.

Hii ni jukwaa ya kidijitali na kujifunza, kuna skrini ya kompyuta iliyo na tovuti nne tofauti zinazoonyesha majukwaa ya kidijitali na ya kujifunza. Tovuti hizi zinaonyesha vipengele kama vile kujifunza masomo, kujifunza biashara, kujifunza kwa simu na habari za mafunzo. Kila jukwaa lina michoro na maandishi yanayohusiana na mada.

Haya ni masomo ya kidigitali. Kuna mwanafunzi anashiriki katika kipindi cha kujifunza mtanadaoni kupitia kompyuta mpakato. Mwanafunzi huyo anaonekana akiwa ameketi mezani na mwalimu akionekana kwenye skrini ya kompyuta mpakato. Kuna vitabu na vifaa vingine vya kusomea mezani pia kuna bakuli ya matunda.

Hii ni mandhari ya masomo ya kidijitali. Kuna meza uliyokuwa na kompyuta mpakato, miwani , simu ya mkononi , daftari , kalamu , kikombe na maua. Skrini ya kompyuta mpakato inaonyesha neno e-learning na mishale ya kuashiria mwelekeo. Kuna mkono wa mtu unaoonekana ukitapa kwenye kibodi ya kompyuta.

Mazingira ni ya kidijitali na majifunzo. Kuna mwanume akinangalia kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta mpakato kuna mtu anaonekana akifanya mawasiliano kwa njia ya video. Mwanaume huyo ameketi kwenye meza ambayo pia ina kikombe cha kahawa. Mkahawa wake unaashiria uzikifu na ushiriki katika kile kinachoyoonyeshwa kwenye skirini.

Mazingira ni ya kidijitali na majifunzo. Kuna skrini ya kompyuta inalokuwa na maandishi kama vile webinar, lessons, tutorials, internet, web, technology . Kuna mkono wa mtu unaonekana ukiguza sehemu ya E-Learning kwenye skrini Mandhari ya nyuma ya picha lina rangi ya buluu iliyofifia.

Hii ni jukwaa ya kidijitali na majifunzo, kuna mwalimu na mwanafunzi ambao wanaonekana wakishirikiana kwenye masomo. Mwalimu anaonekana akifunza mwanafunzi jinsi ya kuandika. Juu ya meza kuna vitabu, ua na kalamu. Ukuta nyuma yao, una muundo wa mawimbi.

Mandhari ni ya kidijitali na majifunzo. Kuna watu kadhaa wakiwa wamekaa kwenye meza katika darasani. Wanaonekana wakiwa masomo au kazi kwenye kompyuta mpakato. Wote wamevaa nguo za kawaida na wanaonekana kuwa na umakini katika masomo yao.

Mazingira ni ya kidijitali na majifunzo. Kuna dhana ya elimu mtandaoni. Ina kompyuta ya mezani iliyo na vitabu vilivyopangwa juu yake ambavyo vinaashiria rasilimali za kujifunza. Kibodi imechorwa chini ya kompyuta ikionyesha mwingiliano wa mtumiaji.

Mazingira ni ya kidijitali na majifunzo. Kuna mwanafunzi mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Mwanafunzi amevaa vipokeo sauti vya masikioni na anaonekana kuandika vidokezo. Kwenye skrini ya kompyuta mpakato mwalimu mwanamume anaonekana akifundisha. Simu imewekwa mezani karibu na kompyuta mpakato.

Mazingira ni ya kidijitali na majifunzo. Kuna wanafunzi wawili wa umri mdogo wameketi mezani wakitazama kompyuta kibao. Wote wanaonekana wakishiriki katika masomo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ni darasa.

Hii ni jukwaa la kidigitali na majifunzo. Kuna mhudumu wa afya mwanamke ameketi kwenye meza akiwa amevalia sare ya buluu akiwa na stethskopu shingoni. Anaonekana akitumia kompyuta, ako na simu na kalamu mkononi. Mhudumu huyu anaonekana anasoma.

Mandhari ni ya kidijitali na la mafunzo. Kuna vitu mbalimbali ambavyo vimewekwa kwenye meza. Vitu hivi ni pamoja na kompyuta mpakato, kikombe, miwani na madaftari, kalamu na simu ya mkononi. Skrini ya kompyuta mpakato inaonyesha michoro tofauti.

Haya ni majukwaa ya dijitali na elimu. Kunaonekana mwanafunzi akitumia kompyuta mpakato. Mikono yake inaonekana ikichapa kwenye Kibodi na skrini ya kompyuta inaangaza. Mwanafunzi huyo amevaa koti la mikono mirefu. Mandhari ya nyuma hayako wazi lakini yanaweza kuwa darasa la wanafunzi.

Mazingira ni ya kidijitali na majifunzo. Kuna kijana akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato, anaonekana amevaa fulana ya rangi ya buluu iliyo na mstari mwekundu kwenye kifua. Kijana huyo anaonekana kama anafikiria au anashangaa Mandhari ya nyuma inaonyesha chumba chenye rafu za vitabu labda maktaba.

Hii ni katika kituo cha masomo ya kidigitali kuna mtoto mvulana ameketi mbele ya komputa ya mezani, anaonekana akishikilia pegi ya panya, huku akitazama skrini ya kompyuta. Kando yake kuna kompyuta nyingine na vifaa vyake.

Mazingira ni ya kidijitali na majifunzo. Watu wanne wakiwa wamesimama karibu na meza inayoonekana kama wanashirikiana katika masomo. Watu hao wanaonekana kuwa wa umri wa kati na wamevaa mavazi za kawaida. Kuna kompyuta mpakato mbili zilizo wazi kwenye meza na karatasi zingine. Watu hao wanaonekana wakijadili jambo.

Hii ni kwenye mandhari ya masomo ya kidigitali. Kuna watu wawili mmoja akiwa ameshika simu ya mkononi, kalamu na daftari mezani. Huku mwingine akibonyeza kibodi ya kompyuta mpakato. Skrini ya kompyuta ikionyesha maneno kwenye mabano elimu ya mtanadaoni. Pia kuna webinar .Meza kuna vikombe vya kahawa.

Kategoria ni ya kidigitali na majifunzo, kuna kundi cha wanafunzi wadogo wakiwa wameketi kwenye meza iliyofunikwa kitambaa chenye maua, kila mmoja akitumia kopyuta ndogo. Wanafunzi wamevaa sare za shule za rangi ya buluu.

Mazingira ni ya kidijitali na majifunzo. Kuna mwanamke moja akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato akiwa amevaa vipokeo sauti vya maskio. Anaonekana kuwa ofisi au darasa, ameketi kwenye meza iliyo na vitabu na daftari.

Hii ni jukwaa ya kidijitali, na majifuzo. Kuna watu wawili mwanamke na mwanamume wakiwa wameketi mbele ya kompyuta mpakato. Wanaonekana wanashirikiana kwenye mradi. Mwanamke amevaa miwani na shati jeupe chini ya sweta la kijifu, huku mwanamume amevaa fulana ya rangi ya samawati. Nyuma yao kuna watu wengine na kompyuta.

Huyu ni mtoto wa kike, anayeonekana akisoma akitumia tarakilishi akishika kalamu ya mate na kwenye meza kunaonekana kitabu na kalamu mbili zenye rangi ya machungwa na ya samawati.

Huu ni mashirika ya elimu na miundombinu. Kuna darasa tupu lenye madawati na viti vilivyopangwa. Kuna ubao mweusi ukutani na madirisha ambayo yanaangaza darasani. Hii inaweza kuwa darasa katika shule ya msingi.

Mazigira ni ya miundombinu na vifaa vya elimu. Kuna chumba cha kulala chenye vitanda vya kupanda. Kuna vitanda kadhaa vilivyopangwa juu ya vingine na kila kitanda kina godoro, na mito. Chumba hicho kinaonekana kuwa ni cha wanafunzi.

Mazingira ni ya miundo mbinu na vifaa vya elimu; kuna chumba kilicho na meza na viti labda maktaba au eneo la kusoma. Kuna meza kadhaa zilizopangwa kwa safu kila moja ikiwa na vizuizi vidogo vya mbao Viti viko kwenye kila meza na kuna pazia au mapazia kwenye ukuta nyuma ya meza. Dari ina taa kadhaa zilizowekwa.

Mazingira ni ya miundombinu na vifaa vya elimu. Kuna kitanda kilichotandikwa kwa blanketi lenye mistari ya rangi ya zambarau na nyeupe. Upande wa kulia wa kitanda kuna meza ndogo yenye mapambo ya chuma na chini ya kitanda kuna kabati dogo la mbao lenye michoro. Ukuta wa chumba hicho ni wa kijani kibichi.

Mazingira ni ya miundombinu na vifaa vya elimu. Kuna mlango wa kuingilia maktaba. Juu ya mlango kuna neno kwenye mabano, library , limeandikwa kwa herufi kubwa. Milango imefunguliwa na ndani. Sakafuni ina miundo wa mraba mweupe na mweusi. Kuna rafu za vitabu zinaonekana ndani ya maktaba.

Mandhari ni ya elimu mbinu na vifaa vya elimu. Kuna chumba chenye vitanda vya ghorofa mbili vilivyopangwa. Kila kitanda kimetandazwa na shuka nyeupe. Dirisha iko na pazia nyeupe na kuna mwangaza unaopitia dirisha.

Mazingira ni ya miundo mbinu na bidhaa vya elimu. Kuna darasa tupu lililo na viti vingi vilivyopangwa katika safu. Viti vingi vina rangi ya kahawia iliyokolea na miguu ya chuma. Sakafu ya darasa ina rangi ya kijivu iliyokolea na kuta zimepakwa rangi ya kijani iliyokolea. Kuna taa kadhaa zilizowashwa kwenye dari. Pia kuna ubao mweupe ukutani.

Mazingira ni ya miundo mbinu na bidhaa vya elimu. Kuna eneo la masomo lenye viti, meza ndogo na madirisha. Viti vimepangwa kando ya ukuta na kuna angalau viti vinne vinavyoonekana. Meza ndogo iko karibu na viti. Kupitia madirisha inaonekana kuna matangazo au mabango yaliyoandikwa.

Mazingira ni ya miundombinu na bidhaa vya elimu. Kuna chumba chenye vitanda viwili vya kupanga, moja juu ya lingine. Kila kitanda kina godoro na mito. Kuna droo ndogo chini ya kitanda cha chini. Dirisha linaonekana upande mmoja wa chuma. Nguo zimepachikwa upande mwingine. Rangi ya kuta ni ya zambarau iliyokolea.

Mazingira ni ya miundombinu na vifaa vya elimu. Kuna chumba chenye vitanda vya chuma vilivyopangwa kwa safu. Vitanda vinaonekana kuwa tupu isipokuwa kimoja ambacho kinaonekana kina mtu amelala. Chumba kina kuta nyeupe na sakafu ya kahawia. Mwanga katika chumba unaonekana kuwa hafifu.

Mazingira ni ya miundo mbinu na bidhaa vya elimu. Kuna chumba kidogo chenye fanicha. Kuna meza ndogo iliyo na televisheni ndogo nyeusi. Ukuta kuna picha ya mtu na vitu vingine vilivyopachikwa. Kuna kitanda kilichotandikwa na shuka yenye mistari na mito miwili, moja nyekundu na nyingine nyeupe. Sakafu ni nyeupe na kuna mistari mekundu kuzunguka msingi wa ukuta.

Madhari ni ya miundo mbinu na vifaa vya elimu. Wafanafunzi wameketi kwenye dawati wakiwa na meza katika darasa. Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kama raisi wa Kenya amesimama akizungumza na baadhi ya wanafunzi. Wanafunzi wamevaa sare za shule za rangi tofauti. Meza zimepangwa kwa safu na kuna viti nyuma ya kila meza.

Hii ni mandhari ya miundo mbinu, na vifaa vya elimu. Kuna chumba chenye vitanda vitatu vilivyopangwa, kila kitanda kina godoro au kimetandazwa na blanketi, na kijani kibichi, na chandarua cheupe. Sakafu ya chumba, imefunikwa na mbao.

Kategoria ni ya miundo mbinu na vifaa vya elimu. Kuna sehemu ya ndani ya maktaba ambayo iko na rafu za vitabu zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali. Ngazi yenye uzio nyeupe na dari iliyo na taa. Rangi kuu zinazoonekana ni nyeupe, buluu na rangi za vitabu.

Haya ni mazingira ya miundo mbinu na vifaa vya elimu. Mandhari ya eneo ni la shule au bweni inayoonekana kuwa la ghorofa. Jengo hili linaonekana kuwa na rangi ya hudhurungi na milango ya samawati. Anga ni ya bluu yenye mawingu meupe.

Huu ni kwenye miundo mbinu na vifaa vya elimu. Kuna wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa harakati za mchezo. Wachezaji wamevaa sare za rangi tofauti kama vile samawati, njano, nyekundu na nyeupe. Mchezaji mmoja anaruka hewani huku akiwa na mpira. Kuna wachezaji wengine wamekaa pembeni huku wakiwa wanashangilia.

Mazingira ni ya miundo mbinu na vifaa vya elimu. Kuna eneo ya ndani ya chumba ambacho kinaonekana kuwa maktaba. Rafu za vitabu zimejaa vitabu vingi na kuna meza na viti kadhaa. Pia kuna watu wachache wanaonekana wameketi kwenye meza. Mandhari yote yanaonekana kuwa yenye shughuli nyingi na enye vitu vingi.

Hii ni mandhari ya miundo mbinu na vifaa vya elimu. Kuna chumba cha kulala chenye kitanda kilichotandikwa shuka nyeupe, mito na blanketi. Kuna pazia jeupe lenye mapambo ya bluu dirishani.

Mandhari ni ya miundo mbinu na vifaa vya elimu. Kuna chumba kikubwa chenye watu wengi wameketi kwenye viti. Watu hao wanaonekana kuwa katika mazingira ya darasa au ukumbi wa mitihani. Wengi wao wakiwa wameelekeza macho yao mbele na labda wakifanya kazi au mitahani.

Kategoria ni ya miundombinu na vifaa vya elimu. Kuna chumba cha kulala cha bweni chenye vitanda viwili, meza mbili za kusomea na rafu mbili ya vitabu iliyojaa vitu mbalimbali. Kila kitanda kina blanketi yenye rangi tofauti.

Mazingira ni ya miundo mbinu na vifaa vya elimu. Madhari ni ndani ya maktaba. Maktaba kuna vitabu zenye zimepangwa kwa rafu, vitabu vina rangi tofauti tofauti. Kuna watu wanaonekana wakitembea ndani ya maktaba wengine wakionekana wakisoma vitabu hivo.

Mazingira ni ya elimu ya mahitaji maalum. Kuna mwanafunzi akitumia mashine yataipu ya braille , huku mwalimu wake akimsaidia. Mwanafunzi amevaa shati ya kijani kibichi na mwalimu amevaa blausi nyeupe na vesti nyekundu. Wanaonekana kuwa ndani ya darasa. Mashine ya taipu ya braille inaonekana kuwa ya bluu na ina vifungu kadhaa.

Kategoria ni ya elimu na mahitaji maalum. Kuna mwanamke akimsaidia mvulana mdogo kutumia kifaa cha kutembelea. Mwanamke amesimama nyuma ya mvulana na amemshika mkono. Mvulana amesimama ndani ya kifaa cha kutembelea ambacho kina magurudumu manne na kiti.

Hii ni mazingira ya elimu ya mahitaji maalum. Kuna wanawake wawili wakiwa wameketi wakishikilia mirija ya rangi tofauti. Mwanamke mmoja amevaa miwani, wote wanatabasamu na wanaonekana kuwa wanashiriki katika shughuli ya masomo au ubunifu.

Kategoria ni ya elimu ya mahitaji maalum. Kuna darasa lenye wanafunzi na mwalimu. Wanafunzi wawili wanaonekana wakiwa wameketi kwenye dawati yao mmoja akiwa anashikilia kitu mkononi mwake na mwingine ameketi nyuma yake.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum, kuna wanafunzi na mwalimu ndani ya darasa, kuna watoto watano mmoja wao ameketi kwenye kiti cha, magurudumu, mwalimu wao amevaa nguo refu, lenye rangi, nyeupe, mandhari ya darasa ina bango lenye rangi, na picha zilizopachikwa ukuta.

Kategoria ni ya elimu ya mahitaji maalum, kuna darasa la chekechea lenye watoto kadhaa, wakiwa wameketi kwenye meza wakishiriki shughuli ya kujifunza. Ukuta wa darasa una chati ya alfabeti. Watoto wanaonekana wakifanya kazi kwenye karatasi.

Kategoria ni ya elimu ya mahitaji maalum. Kuna darasa la elimu maalum ambapo mwanafunzi mmoja ameangazia akishikilia penseli na kuandika, huku wanafunzi wengine wawili na mwalimu wakiwa nyuma yake.

Hii ni mazingira ya elimu ya mahitaji maalum. Kuna kundi ya watu wameketi kwenye kiti ya ngazi, watu hao wanaonekana kuwa katika mazingira ya masomo au ubunifu. Wengi wao wameshika simu ya mkononi na mmoja akiwa na kompyuta mpakato. Wengine wao wanaonekana kuwa na shida ya macho.

Kategoria ni ya elimu ya mahitaji. Kuna mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ameshika karatasi mkononi. Mwanamke huyo amevaa miwani na shati jeupe lenye maua madogo. Nyuma yake kuna watu wengine wameketi.

Mazingira ni ya elimu ya mahitaji maalumu. Kuna mwalimu akifundisha mwanafunzi darasani. Mwanafunzi ameketi kwenye dawati. Mwalimu anaonekana akielezea jambo kwa mwanafunzi ambaye anaonekana aki sikiliza kwa makini. Darasa linaonekana kuwa na madawati na wanafunzi wengine.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Kuna mwalimu mwenye nywele nyekundu akimsaidia mtoto mchanga kuandika, huku mwalimu mwingine mwenye nywele za blonde akimtazama. Wote wako kwenye meza na vifaa vya sanaa.

Hii ni mandhari ya elimu ya mahitaji maalum. Kuna mwalimu akifanya kazi na mwanafunzi mwenye ulemavu wa kuona darasani. Mwanafunzi anatumia kifaa maalum chenye namba zilichongwa ambazo zinaweza kuhisiwa kwa vidole huku mwalimu akimsaidia kumwelekeza.

Mazingira ni ya elimu ya mahitaji maalum. Kuna mwalimu amesimama kumsaidia mtoto mwenye ulemavu kujifunza alfabeti. Mtoto ameshika kibao chenye herufi za alfabeti na mwalimu anamwelekeza. Wote wanaonekana kuwa na furaha na wanafurahia wakati wao pamoja.

Kategoria ni ya elimu ya mahitaji maalum. Kuna kundi la watoto wakiwa wameketi sakafuni kwenye chumba kinachoonekana kuwa darasa la chekechea. Kuna watoto watano wanaoonekana wakiwa na mwalimu mmoja mwanamke ameketi pembeni yao.

Hii ni katika elimu ya mahitaji maalum, kuna mwanaume ameketi kwenye benchi ya bao akiwa amevalia shati jeupe na vesti ya rangi ya bluu, amevalia miwani ya jua na anaonekana kushika simu mkononi mwake wa kulia na kijiti mkononi mwake wa kushoto. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyasi na miti.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Kunaonekana mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akibonyeza kompuyta ndogo. Mwanamke huyu amevalia shati fupi nyekundu na nywele ndefu. Pia amevalia barakoa. Kando yake kuna watu wamekaa, pia wanaonekana wakiwa na kompyuta ndogo.

Mazingira ni ya elimu ya mahitaji maalum. Kuna mwanafunzi kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiongea na mwalimu. Mwanafunzi huyu amevaa huyu sweta ya kijivu na anaonekana kuwa na ulemavu wa kimwili. Mwalimu huyo amevaa sweta la rangi ya waridi na anashikilia karatasi mkononi mwake. Wote wanaonekana kutabasamu yale yaliyoandikwa kwa karatasi.

Hii ni elimu ya watu wenye maitaji maalum. Kuna darasa lenye wanafunzi wanne. Mwanafunzi. mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na kitabu mezani na simu mkononi. Wanafunzi wengine wameketi kwenye madawati wengine wakiwa na tarakilishi. Kuna mabango ukuta yalio na michoro na maandishi.

Mazingira ni ya elimu ya maitaji maalum. Kuna mtoto mchanga akiwa ameketi mezani akishiriki katika shughuli ya kujifunza. Mwalimu anaonekana akimsaidia mtoto huyo. Nyuma yao kuna picha za wanyama kama vile twiga.

Hii ni elimu ya watu wenye maitaji maalum. Kuna mwalimu ameketi kwenye dawati na mwanafunzi mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwalimu huyu anaonekana akimsaidia mwanafunzi huyu katika zoezi au kumfunza. Wote wanaonekana kuwa na furaha na wanashirikiana vizuri. Kuna vifaa vya kujifunza juu ya meza.